Duka la nguo za wanaume lenye mpangilio nadhifu. Suti na jaketi zimening'inizwa kwenye rafu za chuma nyeusi upande wa kushoto. Mashati yaliyokunjwa vizuri yamewekwa kwenye rafu za kioo katikati ya duka.

Duka la nguo lililo wazi likionyesha mavazi ya wanawake yakisasa madumu ya kuvalia nguo yamepangwa nje ya duka yakionyesha nguo mbali mbali zenye rangi angavu kama vile nyekundu, zambarau, samawati, kijani na rangi ya waridi.

Duka la nguo labda la mitumba au kuchunguza bei nafuu zikiwa zimening'inia kwenye chumba cha kuninginiza. Nguo nyingi zenye rangi za mitindo tofauti zimepangwa zikiwemo fulana na masharti. Kwenye rafu ya juu kuna kibao cha bei na kwenye rafu ya chini pia kuna kibao kingine kwa sheria bei za bidhaa.

Ndani ya duka la viatu labda duka la nguo za watoto au viatu vya msimu wa joto rafu ndefu zimejaa viatu vingi vya aina mbali mbali ikiwemo viatu za wazi vikiwa vimepangwa kwa rangi na ukubwa sakafu ina vigae vya rangi nyepesi na duka linaonekana kuwa na mwangaza mzuri.

Duka la nguo likiwa na nembo yake nyekundu na nyeupe juu ya mlango yake. Madirisha makubwa ya duka yamepambwa kwa sanamu zilizovaa nguo za jeans na mabango makubwa yakionyesha nguo zinazolengwa kwa maumbo tofauti ya mwili.

Duka la nguo la ndani lenye mazingira maridadi na nguo za kuvutia hasa rangi ya waridi na nyeupe. Nguo nyingi zimening'inia kwenye rafu na stendi zinazozunguka zikionyesha mitindo na rangi mbalimbali.

Sehemu ya duka la nguo na viatu. Kuna maonyesho ya bidhaa mbalimbali kama vile kofia zilizopachikwa ukutani, viatu vilivyopangwa kwenye rafu na mifuko. Wanawake wawili bandia wamevaa nguo na viatu wakionyesha mitindo tofauti.

Duka la vifaa vya wanawake likionyesha aina mbalimbali za bidhaa. Kuna shanga, herini, mikoba, kofia na miwani ya jua iliyopangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Rangi nyeupe na dhahabu zimetawala katika mpangilio wa duka zikiongeza mvuto na uzuri.

Safu ndefu za rafu zilizojaa buti na viatu mbalimbali. Buti hizo zina rangi na mitindo tofauti, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye kila rafu. Inaonekana kama duka la viatu au sehemu ya kuhifadhia viatu vingi.

Duka la nguo likiwa na ishara kubwa ya jina la duka hilo inayong'aa kwa rangi ya samawati. Mlango wa duka unaonekana wazi, ukionyesha ndani ya duka ambapo nguo nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu na kwa sanamu. Kuna mabango ya offer pia inaonekana.

Duka la nguo lililojaa nguo zenye rangi mbalimbali. Kuna nguo zilizoning'inia kwenye vibao virefu zikiwemo blauzi, magauni na sweta. Rangi za nguo zinazofurika zinajumuisha njano , nyekundu, zambarau, samawati na kijani kibichi.

Sehemu ya duka la nguo. Kuna tangazo kubwa lenye picha ya mwanamke likionyesha bidhaa kama vile jinsi zilizopangwa kwenye virungu. Ishara yenye maneno inaonekana mbele ikionyesha kuwa baadhi ya bidhaa zimeonyeshwa kwenye televisheni.

Duka la nguo za kiume hasa suti na jaketi, safu za juu ina jaketi tano na suti zilizoning'inia zikiwa na mashati na tai ndani yake. Chini yake, kuna safu ndefu ya jaketi za suti zenye rangi na mitindo tofauti zikionyesha uteuzi mpana wa nguo.

Duka la nguo lililojaa bidhaa mbalimbali . Kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye reki nyingi, zikiwemo suti, koti, suruali na fulana. Pia, kuna rafu zilizo na koifa na nguo zilizokununjwa.

Sehemu ya duka la nguo likiwa na rafu zilizo jazwa na mifuko ya mikono na mikoba ya kubeba mgongoni. Mifuko hiyo ina rangi mbali mbali. Ikiwemo nyeusi , zambarau na rangi ya mchanga ikionyesha uteuzi mpana.

Duka la vifaa vya mtindo lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe. Juu kabisa kuna kiatu cha kisigino kirefu chenye soli ya kamba. Chini yake na kwenye rafu nyingine kuna mikoba ya wanawake ya rangi ya mtindo tofauti.

Duka la nguo au soko la nguo za mitumba lenye rundo la nguo zilizopangwa kwenye reki ndefu. Nguo mbalimbali za rangi tofauti zimetundikwa kwenye kamba za rangi. Juu ya reki za nguo kuna rundo la mikoba yenye miundo na rangi tofauti.

Mlango mkubwa duka la nguo likiwa na ishara kubwa yenye jina la duka iliyowashwa juu. Ndani ya duka kuna mapambo ya nguo hasa magauni na mashati ya rangi ya manjano na kijani kibichi yaliyovaliwa na vinyago vya maonyesho.

Duka la nguo au vifaa vya mtindo lenye bidhaa zilizopangwa kwa kuvutia kwenye rafu nyeupe. Rafu hizo zinaonyesha mikoba ya wanawake ya rangi tofauti kama vile kahawia, nyekundu na kijivu.

Duka kubwa la nguo likiwa na safu ndefu za nguo zilizopangwa kwenye reki. Wateja kadhaa wanaonekana wakichagua nguo baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa ishara ya kuzingatia kanuni za afya.

Mlango mkuu wa duka kubwa la rejareja likiwa ma jina lake limewashwa juu ya mlango. Ndani ya duka kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na katika sanamu zinazoonyesha mitindo mbalimbali. Duka linaonekana kuwa kubwa na la kisasa na mwangaza mzuri.

Duka la nguo na viatu likiwa na rafu kadhaa zenye kuonyesha bidhaa mbalimbali. Sehemu kubwa ya picha inaangazia viatu vingi vilvyopangwa vizuri kwenye rafu zenye rangi nyekundu na nyeupe. Upande wa kushoto kuna rafu nyingine ndefu zilizojaa nguo na viatu zikipambwa kwa taa za kuvutia juu.

Duka la nguo la kisasa na la kifahari. Nguo na viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu na meza za kuonyeshea bidhaa. Taa za kuvutia zimetundikwa juu, zikiongeza mvuto wa duka na kuangazia bidhaa.

Duka la nguo na viatu vya wanaume zilizopangwa vizuri . Upande wa kushoto kuna rafu za mbao zilizojaa nguo zilizokunjwa na jaketi zilizoning'inizwa. Juu ya rafu hizo kuna masanduku ya viatu na viatu vingine vimewekwa kwenye rafu upande wa kulia.

Duka la nguo la kisasa, kuna nguo nyingi zilizopangwa vizuri kwenye vibweta na virungu vya kuning'iniza. Mashati ya rangi tofauti yanapatikana , baadhi yakiwa yameangikwa mbele kwa ajili ya wateja kuona kwa urahisi.

Duka la nguo lililopangwa vizuri, likiwa na nguo mbalimbali zilizopachikwa kwenye reki. Kuna reki mbili kuu za nguo zenye uzi zilizosheheni nguo za watu wazima na watoto, zikiwa na rangi na mitindo tofauti.

Duka la nguo, likiwa na mlango wa kioo unaonyesha wazi ndani yake. Ndani ya duka nguo mbalimbali zimepangwa kwa taratibu kwenye rafu na katika masanamu zikiashiria mitindo tofauti. Taa za kisasa na taa za mapambo zimepambwa kwa ustadi zikipa duka muonekano wa kuvutia na wa kisasa.

Duka la nguo likiwa na milango mikubwa ya vioo iliyo wazi na fremu nyekundu. Ndani ya duka, nguo mbalimbali za wanawake zimening'inia kwenye rafu na kuonyeshwa kwenye madumu. Mabango yanaonekana yakitangaza punguzo la bei.

Sehemu ya nje ya duka la nguo ndani ya kituo cha ununuzi. Dirisha kubwa la duka linaonesha sanamu kadhaa waliovalia nguo za kisasa pamoja na skrini kubwa inayoonyesha tangazo.

Sehemu ya mbele ya duka la nguo. Duka lina madirisha makubwa ya kioo, ye ye sanamu waliovalia nguo za wanaume za kisasa kwa ajili ya maonyesho. Kupitia mlango wa kioo, unaweza kuona sehemu ya ndani ya duka ikiwa na nguo zilizopangwa kwa ustadi, kwenye rafu na stendi.

vinyago vitatu laini vimewekwa kwenye rafu ya juu ndani ya duka, chini ya rafu hio kuna nguo zilizotundikwa kuashiria kuwa ni sehemu ya duka la nguo au idara ya watoto. vinyago hivi vimepangwa kwa ajili ya maonyesho au kuuzwa katika mazingira ya biashara yenye taa za dukani.

Sehemu ya duka la rejareja, hasaa bidhaa za mitindo na vifaa vya mapambo vilivyopangwa kwenye rafu nyeupe. Rafu hizo zimejaa aina mbalimbali za mikoba maridadi, ikiwemo mikoba ya kifahari na yenye michoro ya kuvutia. Pia kuna seti za vito kama vile pete na shanga, pamoja na miwani ya jua iliyopangwa kwa uzuri kwa ajili ya wateja.

Sehemu ya ndani ya gari nyekundu ambalo limeharibika vibaya au linarekebishwa. Sehemu kubwa ya viti na paneli za ndani zimetolewa zikiwacha fremu ya chuma wazi. Kiti kimoja tu chenye rangi nyekundu na nyeusi kimebaki upande wa dereva.

Basi ndogo jeupe limeegeshwa kwenye barabara basi lina namba ya themanini iliyo bandikwa nyuma ya vibandiko vya machungwa na njano. Kuna maandishi ya kichina upande wa nyuma wa gari. Mazingira yanaonyesha miti na nguzo za umeme.

Gari la zamani limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina rangi ya njano yenye mistari meusi upande wa mbele na pembeni. namba ya Usajili wa kenya inaonekana wazi mbele ya gari.

Mambo ya ndani ya gari, likiangalia kuelekea mbele. Kuna viti viwili vya nyuma vilivyokunjwa chini, na viti vingine vya nyuma vinavyoonekana vikiwa vimeinuliwa. Mambo ya ndani ya gari yanaonekana kuwa ya zamani kidogo, na kuna vumbi au uchafu kidogo ndani.

Gari la mizigo limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti ya misonobari nyuma. Gari linaonekana kuwa na rangi nyeusi iliyokolea na lina uwezo wa magurudumu manne kama inavyoonekana upande wa nyuma. Mtu mmoja labda mlinzi au mfanyikazi anaonekana amesimama karibu na sehemu ya nyuma ya gari upande wa kulia.

Gari la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyasi za kijani kibichi zinaonekana chini ya gari na karibu nalo. Kwa nyuma kuna miti mirefu ikiashiria kuwa eneo hilo linaweza kuwa nje ya mji au karibu na msitu mdogo.

Mambo ya ndani ya gari kama vile dashibodi, usukani na viti vya mbele. Dashibodi ina redio na vidhibiti vingine vya gari na usukani una nembo ya toyota. Viti vya gari vimefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kahawia hafifu vikionekana safi na vimetunzwa vizuri.

Gari jeusi limeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Gari hilo lina namba za usajili za Kenya. Juu ya gari kuna muundo wa paa wa sehemu ya kuegesha magari wenye nguzo za rangi ya njano. Anga linaonekana kuwa wazi na jua kali likionyesha vivuli chini ya gari.

Lori kubwa la kusafirisha magari, limebeba magari kadhaa mapya. Magari hayo yamepangwa juu na chini ya trela, likionyesha magari mawili ya rangi nyeusi na moja ya kijivu yaliyopakiwa. Lori hiyo linaonekana likisafiri kwenye barabara kuu.

Gari jeupe limeegeshwa kando ya barabara yenye miti. Gari linaonekana jipya na safi likiwa na taa za kisasa na muundo wa kimichezo. Kwenye kioo cha mbele kuna karatasi iliyoandikwa kwa mkono labda maelezo ya gari au ujumbe.

Safu ya magari matatu yaliyopakiwa kwenye eneo lenye nyasi ikiwezekana ni uwanja au kando ya barabara. Gari la mbele kabisa ni la samawati likifuatiwa na la kahawia na kisha magari mawili meupe nyuma. Kila gari lina namba za usajili wa Kenya.

Safu ya magari matano ya kifahari yakiwa yameegeshwa ndani ya karakana au maonyesho. Gari la mbele kabisa ni jeupe likifuatiwa na magari mekundu na meusi yote yakiwa na muundo wa kimchezo.

Eneo la ajali ndogo ambapo gari la kijani na bajaji nyekundu zimeacha barabara na kuingia kwenye nyasi. Watu kadhaa wameskusanyika karibu na magari haya wakiwemo mwanamke akifungua mlango wa gari. Mtu mmoja amevaa koti la rangi ya kijani na manjano.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha usukani, dashibodi na redio. Usukani una nembo ya Subaru katikati na ishara. Dashibodi ina spidomita na viashiria vingine na redio inaonyesha themanini na nane nukta tano sufuri kama masafa ya redio. Kwa upande wa kushoto kuna gia ya gari ya moja kwa moja.

Sehemu ya ndani ya gari, ikilenga dashibodi na viti vye mbele. Dashibodi ina muundo wa kisasa ikiwa na redio ya burudani na vidhibiti vingine. Viti vya gari vimefunikwa kwa rangi ya kahawia nyepesi na mikeka ya plastiki imewekwa chini ya miguu kwa ulinzi.

Gari dogo jeupe likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo. Namba ya usajili wa gari inaonyesha ni ya nchini Kenya. Kwa nyuma kuna ukuta mrefu wa samawati na miti mingine ikionyesha mazingira ya makazi au bustani.

Kundi la watu wamekusanyika karibu na magari mawili kwenye eneo lenye nyasi. Gari jeusi lenye nambari za usajili za Kenya limeegeshwa mbele. Watu wengine wamesima, wengine wameegemea magari huku mwanamke mmoja akiwa amekaa chini.

Mwanaume akiwa ndani ya gari akipokea funguo za gari kutoka kwa mtu mwingine. Mwanaume anaonekana kufurahi sana na anatabasamu akivalia miwani na koti la kahawia.

Wanaume wawili ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mmoja anaonekana kuwa muuzaji wa magari, akiongea na mteja anayetabasamu. Muuzaji anaonekana akielekeza kitu au akimueleza mteja kuhusu gari nyekundu iliyo mbele yao.

Mwanaume mweusi mchanga, amevalia suti maridadi ya samawati na shati jeupe lisilo na tai. Anatabasamu na kugusa gari jeusi la kifahari. Anaonekana yuko ndani ya chumba cha kuuzia magari, kwani kuna magari mengine meupe yakionekana kwa mbali.

Gari la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la lami lenye vigae vya kupangilia. Namba za usajili za gari hii ni za Kenya. Nyuma ya gari kuna jengo la biashara au duka lenye milango ya kioo na mabango yenye nembo. Linaonekana kuwa gari hilo limeegeshwa karibu na eneo la huduma au maduka.

Eneo wazi lenye nyasi na miti michache likitumika kama maegesho ya magari. Magari kadhaa yameegeshwa kiholela kwenye nyasi yakiashiria tukio au mkusanyiko unaofanyika. Anga ni safi na samawati ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Injini ya gari ikiwa imefunguliwa na sehemu zake zote zinaonekana wazi. Kuna injini kuu katikati yenye nembo ya Toyota juu yake. Sehemu mbalimbali za injini kama vile betri nyekundu, bomba na waya zinaonekana zikiwa zimeunganishwa.

Sehemu ya nyuma ya gari nyeusi na buti lake liko wazi kabisa. Nafasi ya buti inaonekana pana na safi, ikiwa na sakafu nyeusi. Viti vya nyuma vya gari vinaonekana kwa mbali.

Gari la kijivu limeegeshwa kando mbele ya lango kuu lenye mapambo ya chuma. Taa za mbele za gari zimewashwa zikitoa mwanga wa manjano. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na safi.

Gari jeusi la kifahari limeegeshwa barabarani gari hilo lina namba za usajili za Kenya. Barabara inaonekana kuwa na lami na imezungukwa na miti mirefu na mimea mingine anga linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri ya jua.

Gari jeupe limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo. Namba ya usajili ya gari hilo linaonyesha limesajiliwa nchini Kenya. Madirisha ya gari yametiwa giza na kuna kiyoyozi kidogo cha nyuma.

Mambo ya ndani la gari likiangalia kiti cha dereva na dashibodi. Kiti cha abiria cha mbele kinaonekana kwa upande wa kushoto kikiwa na rangi ya kahawia isiyokolea. Dashibodi ni safi na ina mifumo mbalimbali ya kudhibiti kama vile redio na viyoyozi.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha usukani na dashibodi. Dashibodi inaonekana kuwa na vifaa vya kupimia kasi na mafuta na ina muundo wa zamani. Usukani una muundo wa pete pana na kituo chenye nembo ya gari.

Sehemu ya ndani ya gari ikilenga viti vya nyuma. Viti hivyo vumefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu na vinaonekana kuwa na uwezo wa kukunjwa au kurekebishwa. Gari lina milango minne na dirisha linaonyesha mandhari ya nje ya mashamba au nyasi.

Gari yenye rangi ya kijivu iliyo egeshwa kando ya barabara au eneo lenye udongo namba ya gari inaonyesha inatoka nchini kenya. Gari linaonekana kuwa katika hali mzuri na lina muundo wa kisasa na taa zenye kungaa.

Gari kubwa la mizigo limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyembamba nyuma. Gari lina rangi nyeusi iliyokolea au kijivu-giza, na lina uwezo wa magurudumu manne kama inavyoonekana nyuma. Mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na sehemu ya nyuma ya gari.

Safu ndefu ya magari meupe yaliyoegeshwa katika eneo la wazi. Magari hayo yanaonekana kuwa mapya, yaliyopangiliwa kwa usawa. Anga lina mawingu meupe na samawati, likiunda mandhari safi.

Gari limeegeshwa ndani ya eneo lenye mwanga hafifu. Gari hilo lina rangi ya fedha . Limeboreshwa kwa magurudumu ya kutembelea maeneo magumu . Mwanga hafifu wa chumba unaakisi kidogo kwenye gari, ukionyesha kuwa labda limeegeshwa kwenye maegesho chini ya ardhi au karakana usiku.

Gari dogo la magurudumu matatu likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hilo lina rangi nyekundu iliyofifia na kuonekana lina kutu na baadhi ya sehemu zimetwamishwa. Matawi ya miti yenye majani mabichi yanajifunika sehemu ya juu na mbele ya gari.

Magari matatu meupe ya kifahari na ya kasi yaliyopakiwa karibu kwenye eneo la maegesho. Magari hayo yamepakiwa kwenye eneo lenye lami lenye mistari ya manjano inayoonyesha sehemu za kuegesha. Katika mandhari ya nyuma kuna majnego na miundombinu mingine inayoonekana.

Gari lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa. Gari lina sahani ya leseni ya Kenya yenye nambari inayoonekana wazi na matairi maalum yenye rimu za rangi ya shaba. Limeegshwa kwenye sehemu ya changarawe chini ya anga ya samawati iliyo na mawingu kidogo.

Tairi la gari lenye rimu inayong'aa, likiwa linaoshwa kwa kutumia maji yenye nguvu kubwa. Mkondo wa maji unapiga moja kwa moja kwenye rimu na tairi na kusababisha maji na povu kuruka. Tairi jingine linaonekana kwa nyuma, zikiwa zimeekwa kwenye sehemu ya sementi yenye maji.

Sehemu ya ndani ya gari la rangi nyekundu ambalo linafanyiwa ukarabati. Viti vya nyuma na sehemu kubwa ya sakafu ya ndani zimeondolewa na kuwacha fremu ya chuma na nyaya zikiwa wazi. Kiti cha mbele chenye rangi nyekundu na nyeusi bado kipo mahali pake.

Sehemu ya ndani ya gari kutoka upande wa dereva ikiwa na mlango umefunguliwa. Gari hilo lina viti vya rangi nyeusi na usukani umefunikwa na kifuniko maalum. Dashibodi na sehemu ya sakafu ya gari inaonekana kuwa safi na yenye matengenezo mazuri..

Eneo lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa kituo cha mabasi. Kuna mabasi mawili ya rangi ya kijani na manjnao yaliyoegeshwa na watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya shughuli zao.

Duka au kibanda cha vifaa vya nyumbani, kilichojaa bidhaa mbalimbali za jikoni na matumizi ya nyumbani. Kuna vyombo vya plastiki vyenye rangi mbalimbali kama vile vikombe, mabakuli na chupa za maji. Pia, kuna vyombo vingine na visu na sahani.

Soko la mazao ambapo mboga na matunda yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa juu ya soko ndizi zilizo komaa zimeninginia zikionyesha rangi yake ya njano inanyo vutia. Chini yake kuna mifuko mikubwa iliyo jaa karoti masanduku ya nyanya nyekundu na rundo la mahindi mabichi.

Migomba miwili ya ndizi mbichi iliyowekwa ndani ya ndoo ikishairia kuwa zimekatwa na ziko tayari kuuza. Nyuma yao kuna meza iliyojaa bidhaa zingine za sokoni kama vile viazi vitamu na vitunguu.

Soko lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa soko la bidhaa za kitamaduni au ufundi. Kuna vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali kama vile nguo zenye vitambaa za kiafrika, vito, viatu vya kienyeji na sanaa.

Soko la matunda na mboga lenye shughuli nyingi na rangi nyingi. Kuna rundo kubwa la matunda mbalimbali kama vile maembe, parachichi na machungwa yaliyopangwa kwenye meza. Ndizi nyingi zinaning'inia juu ya vibanda zikionyesha wingi wa bidhaa.

Soko la ndani lililojaa wachuuzi na bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rundo la viazi , vitunguu na mboga nyingine. Katikati ya picha, wachuuzi wawili wamevaa barakoa , wanauza nyanya na matunda mengine.

Soko linalouza bidhaa za shambani. Kuna matunda mbalimbali kama vile mandizi, parachichi, tikiti maji na machungwa. Zingine zimo katika karatasi huku zingine zimetundikwa juu ya maplastiki.

Duka au kibanda cha sanaa na ufundi wa kienyeji, labda katika soko au ukumbi wa maonyesho. Kuta zimefunikwa na mapambo mbalimbali kama vile shanga, mikufu, mifuko na picha za sanaa. Mwuzaji mmoja ambaye amevalia shati la kijani na barakoa anaonekana akipanga bidhaa mezani.

Soko usiku kukiwa na bidhaa mbalimbali za matunda na mboga zilizopangwa kwenye vibanda. Upande wa kushoto kuna rundo la matunda kama vile ndizi, maembe na machungwa. Njia kuu ya soko inaonekana kuwa na udongo au sakafu chafu na kuna watu wachache wanaoonekana wakiendelea na shughuli zao.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali ikiwemo viatu vya wanawake sadali vilivyopangwa kwenye meza. Kuna aina nyingi za viatu. Bango lenye namba mia tatu linaonekana upande wa kushoto ikionyesha bei ikipendekeza biashara ya rejareja.

Soko kubwa la wazi lililojaa shughuli na bidhaa. Wafanyabiashara wengi hasa wanawake wamekaa chini wakiuza matunda na mboga mbalimbali. Kuna rundo kubwa la matikiti maji, mboga na labda viazi vitamu yakiwa yamepangwa chini kwa ajili ya mauzo.

Soko lenye shughuli nyingi lililofunikwa na miavuli mingi mikubwa ya rangi tofauti ikiwapa kivuli wafanyabiashara na wateja. Vibanda vimejaa matunda na mboga mbalimbali ikiwemo ndizi, machungwa, pilipili hoho, karoti, na vitu vingine vya kula vya asili kama mizizi.

Ghala kubwa lililojaa ndizi nyingi zilikomaa, zikiwa zimepagnwa kwenye masanduku ya mbao na pia zimetapakaa chini. Nje ya masanduku, ndizi zimewekwa kwa wingi ardhini, zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa matunda .

Rundo kubwa la soksi zenye rangi mbalimbali, zilizokusanywa pamoja juu ya meza. Soksi hizi zinaonekana kuwa zimeuzwa au zinasubiri kuuzwa. Chini ya meza hiyo, kuna takataka mbalimbali zikiwemo karatasi na uchafu mwingine ulioanguka chini.

Rundo kubwa la ndizi, zikiwa za aina mbili tofauti. Ndizi mbichi za kijani, na ndizi zilizoiva za njano. Zimepangwa kwenye vibanda vya soko, zikionyesha kuwa ni soko la jumla au rejareja la mazao.

Duka kubwa la ufundi wa mikono likiwa limejaa bidhaa mbalimbali za kitamaduni na Sanaa. Kuna meza nyingi zilizojaa sanamu za mbao, vyungu vya udongo, shanga na vitu vingine vya mapambo, kuta na dari zimepambwa kwa vitambaa vilivyochorwa na picha za Sanaa.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi. Kuna viwango kadhaa vya maduka vilivyounganishwa na ngazi, na bidhaa mbalimbali kama vile nguo, sanaa na bidhaa za kitamaduni zimeonyeshwa kwa wingi kwenye ukuta na vibanda. Mwangaza wa asili unapenya kupitia madirisha makubwa yaliyoko juu.

Soko kubwa la ndani lenye watu wengi na bidhaa mbalimbali, nguzo wa samawati zinashikilia dari zikitoa mwonekano wa nafasi kubwa ,vizimba vya mbao vimejaa matunda kama vile parachichi na ndimu vikionyesha shughuli za kibiashara.

Soko la wazi au barabara enye shugli nyingi za barabara nchini Kenya. Upande wa kishoto kuna kibanda kikubwa kilichojaa viatu vya aina mbalimbali vilivyo oangwa kwa safu vikionyesha bishara ya bidhaa za mitumba.

Kabati kubwa lililojaa nguo na vitambaa vyenye rangi na michoro mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rundo la vitambaa vilivyokunjwa vizuri huku upande wa kulia kukiwa na nguo zilizoning'inia.

Mwanamke amesimama kwenye soko la wazi lenye shughuli nyingi. Amevaa aproni na anaonekana kuwa ni mfanye biashara akiuuza mboga mbali mbali kama vile karoti nyingi zililozo mbele yake na ndizi za kijani upande wa kulia.

Soko la wazi la bidhaa za sanaa na ufundi. Kuna bidhaa nyingi zilizotengenezwa kwa mikono ikiwemo sanamu za wanyama wa kiafrika zilizochongwa kwa mbao na mapambo mbalimbali, bidhaa hizo zimewekwa kwenye meza au chini zikionyesha rangi na maumbo tofauti.

Mazao mbalimbali ya mizizi yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni. Viazi vikuu vyeusi vimepangwa kwenye kikapu cha kwanza na viazi vitamu vya rangi ya zambarau vimepangwa kwenye kikapu kingine.

Mkono wa mtu unashika mfuko mmoja kati ya mifuko kadhaa iliyotengenezwa kwa mikono, ikiasharia biashara ya bidhaa za ufundi. Mikono hio imetengenezwa kwa ufumaji na ngozi, ikiwa na michirizi ya rangi mbali mbali kama vile: kahawia, nyeusi na nyeupe, ikionyesha ubunifu na utamaduni.

Soko la maua lenye shughuli nyingi kando ya barabara. Kuna aina nyingi za maua yenye rangi tofauti yaliyopangwa vizuri baadhi yakiwa katika ndoo na mengine yakiwa yamefungwa tayari. Watu wanaonekana wakipita na mmoja anaonekana akijishughulisha na maua hayo.

Rafu zilizojaa bidhaa za sanaa za kiafrika zilizochongwa kwa mbao. Kuna sanamu nyingi za wanyamapori kama twiga, pundamilia, tembo na vifaru. Pia, kuna sanamu za mashujaa wa kimaasai wakiwa wamevalia nguo nyekundu na nyeusi.

Soko kubwa la wazi , likiwa limefunikwa na paa la bati lenye nguzo za chuma, ambazo bidhaa za sanaa na nguo zinauzwa. Kuna bidhaa nyingi za kiafrika zilizotengenezwa kwa mikono kama vile shanga, vikuku, sanaa za ukutani na nguo zenye rangi za kuvutia.

Duka la viatu ambalo linaonekana kuwa dogo na lenye mpangilio usio rasmi. Viatu vingi vinaning'inia kutoka dari huku vingine vikionekana vikiwa vimepangwa chini. Mwanga wa jua unapenya kutoka nje ukiangazia baadhi ya viatu na kuonyesha mazingira ya nje.

Duka ndogo la kiasili labda la kishamba lililojengwa kwa mbao na bati likiwa limejaa vito na mapambo mbalimbali. Bidhaa nyingi zikiwemo shanga, pete na mikufu zimening'inizwa na kupangwa kwenye vibao.

Mazingira ya soko au eneo la biashara isiyo rasmi. Upande wa kushoto kuna rundo kubwa la matanki ya maji meusi na pia kitu kinachoonekana kama magurudumu ya gari au vipande vya tairi vilivyopangwa vizuri. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye meza au vibanda na kuna vitu vingine vilivyowekwa chini ovyo.

Sehemu ya ndani ya soko la vyakula lililofunikwa na paa ia bati. Njia nyembamba katikati imezungukwa na vibanda vinavyoauza matunda na mboga mbalimbali. Bidhaa kama ndizi, machungwa, maembe na nyanya zimepangwa kwa wingi kwenye meza za mbao.

Mkusanyiko wa vito vya shanga vya kitamaduni, vyenye rangi angavu. Vito hivi vimetengenezwa kwa ustadi mkubwa, vikiwa na muundo wa rangi tofauti, ikiwemo nyekundu, samawati, kijani na manjano. Sehemu kuu ya vito hizo zinaonekana kuwa zimeshikana na mkanda ya ngozi na vifungo vya chuma.

Jengo jipya la ghorofa nyingi, zimepakwa rangi ya kijivu samawati. Jengo hilo lina madirisha machache tu yaliyokamilika, ikionyesha bado liko katika hatua za ujenzi, au limekamilika hivi karibuni. Mbele ya jengo kuna ukuta wa matofali usiojaliwa, na nyuma yake kuna vyumba vidogo, zenye paa za vigae.

Korido ndefu na nyembamba ndani ya jengo. Kuta za korido zina rangi nyeupe safi zikiwa na mikanda ya mbao yenye rangi nyeusi inayoenda yake. Milango kadhaa imefunguka kando ya korido ikionyesha kuwepo na vyumba.

Jengo kubwa la ghorofa likiwa bado katika ujenzi. Jengo hilo lina miti ya ujenzi iliyounganishwa kwenye kuta zake kuashiria kuwa kazi bado inaendelea. Jengo hilo lina madirisha mengi na linaonekana kuwa na ghorofa kadhaa.

Majengo mawili makubwa ya ghorofa yakiwa na rangi na miundo tofauti. Jengo la kushoto lina rangi ya kijivu na njano ikiwa na roshani nyingi, huku jengo la kulia likiwa na rangi ya chungwa iliyokolea likionyesha muundo rahisi zaidi.

Bango dogo lililobandikwa kwenye ukuta wa rangi ya dhahabu . Bango hilo limeandikwa kwa mkono na lina taarifa zinazoonyesha kuwepo kwa nyumba za kukodishwa na nambari ya simu.

Jengo jipya la ghorofa ambalo bado liko katika hatua za ujenzi likionyesha kuta za matofali na nguzo za chuma zinazochomoka juu. Sehemu ya chini ya jengo limepakwa rangi ya kijani kibichi.

Jengo la ghorofa lenye muundo wa kisasa likionyesha mchanganyiko wa kuta za mawe na maeneo yaliyopakwa rangi. Kuna madirisha ya samawati na roshani ndogo kwenye kila gorofa. Mbele ya jengo kuna miti mirefu na ua wa mabati unaoashiria faragha au usalama.

Jengo la kisasa la ghorofa nyingi lenye rangi ya kijivu, lililokuwa chini ya anga la samawati safi. Lina roshani nyingi zenye rangi nyeupe na matusi meusi, zikionyesha usanifu wa kisasa. Juu ya paa kuna matanki mengi ya maji meusi.

Sebule kubwa na tupu , yenye sakafu ya mbao iliyong'aa vizuri. Dirisha kubwa za kioo zinafika chini na kufunguka kwenye roshani zikitoa mwanga mwingi wa asili na kuonyesha majengo mengine nje,

Jengo la ghorofa lenye rangi ya kahawia na paa la kijani kibichi. Lango kuu la jengo hilo ni jeusi lenye mapambo ya dhahabu na linaonekana kuwa salama sana. Kuna waya zenye ncha kali zilizowekwa juu ya uzio na madirisha ya ghorofa ya kwanza kuashiria usalama wa ziada.

Jengo refu la makazi au biashara likiwa na ghorofa kadhaa. Jengo hilo limepakwa rangi ya kijivu na kuwekewa madirisha yenye vioo vinavyong'aa huku baadhi vikiwa na nondo ya usalama.

Majengo matatu marefu yenye rangi tofauti chini ya anga la samawati . Jengo la mbele lina rangi ya njano inayong'aa na madirisha meusi likiwa limejengwa juu ya ukuta wa matofali. Nyuma yake kuna jengo lingine lenye roshani nyeupe na kuta za kijivu.

Chumba ya kisasa yenye ghorofa moja na rangi mbili tofauti, njano na kijivu. Nyumba ina roshani yenye matusi meusi ya chuma na dirisha kubwa lenye umbo la upinde, likionyesha muundo wa kuvutia.

Jengo la ghorofa nyingi ambalo linaonekana bado linaendelea kujengwa, au limekamilika hivi karibuni. Lina kuta za tofali ziliwachwa wazi na zilizopakwa rangi nyekundu, kwenye nguzo na mihimili.

Jengo la ghorofa tatu lenye kuta za matofali na mistari ya rangi nyekundu. Inaonekana kuna bango yaliyowekwa juu yake. Mbele ya jengo, kuna uzio wa mabati yaliyochakaa, na nguzo ya umeme yenye nyaya inapita mbele.

Majengo kadhaa yenye paa za nyasi, yaliyojengwa kwa mtindo wa kitamaduni au wa kitalii, labda hoteli au sehemu ya mapumziko. Kuta za majengo zimeundwa kwa mbao au vifaa vinavyofanana, vikionyesha usanifu wa kipekee.

Nyumba kadhaa zilizojengwa katika eneo la makazi. Nyumba iliyo mbele yenye paa jekundu ya vigae na kuta ya rangi isiyokolea, inaonekana kuwa na muundo wa kisasa. Kuna ukuta wa mawe unaozunguka sehemu ya mbele ya nyumba hiyo, na nyuma yake kuna majengo mengine yanayoonekana kwa mbali.

Nyumba ya kisasa ya gorofa mbili yenye muundo wa kuvutia nyumba hiyo ina rangi ya kahawia isiokolea na mistari ya kahawia iliyokolea ikiwa na paa la vigae vya rangi ya kahawia. Ina madirisha mengi meusi na roshani yenye ulinzi wa chuma cheusi.

Jengo kubwa la ghorofa likionekana kama jengo la biashara au makaazi. Jengo lina maduka au ofisi chini na sakafu za juu zikiwa na madirisha mengi na roshani. Juu ya jengo kuna anga la samawati lenye mawingu meupe na jua linang'aa sana.

Jengo la makazi ambalo linaonekana bado linaendelea kujengwa au kukarabatiwa. Ngazi ndefu imelazwa kwenye ukuta wa mbele wa jengo hilo likielekea kwenye ghorofa ya kwanza. Jengo lina paa la rangi ya kahawia na kuta za kijivu ambazo hazijamaliziwa rangi.

Jengo refu la ghorofa nyingi, lenye maduka au ofisi chini. Kwenye sehemu ya juu ya jengo, kuna mabango yanayosomeka yakionyesha kuwa kuna nafasi za kupangisha. Pia, kuna bango kubwa linaloonyesha biashara inayohusiana na mabati.

Nyumba ya kisasa yenye bustani iliyopambwa vizuri. Kuna eneo la kukaa nje kwenye rushani iliyo na kioo cha uzio na viti vya kisasa. Jumba lingine dogo lenye ngazi linaonekana upande wa kushoto wa picha.

Mbele ya nyumba kuna bustani iliyotunzwa vizuri lenye vichaka vya maua ya rangi ya njano na mimea mengine ya kijani kibichi. Pia kuna viti viwili vya nje vilivyopakwa rangi nyeupe vikionyesha sehemu ya kupumzikia.

Jengo refu la ghorofa likionekana kama makaazi au ofisi. Jengo lina rangi ya zambarau iliyokolea na lina roshani nyingi zenye matusi na madirisha ya samwati yaliyopangwa kwa usawa. Kuna ukuta wa tofali iliyowekwa chini ya jengo, ukiashiria mipaka ya mali.

Jengo la makazi lenye ghorofa kadhaa. Jengo hilo limepakwa rangi ya kahawia hafifu na limezungukwa na miti mingi inayoashiria mazingira ya utulivu. Sehemu ya mbele ya picha ina muundo mkubwa wa chuma upande wa kulia na anga juu ya jengo ni safi na ya rangi ya samawati.

Sehemu ya butcher ndani ya duka kubwa. Juu kuna ishara kubwa iliyoandikwa kwa jerufi kubwa. Nyama za aina mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye jirafu za kuonyesha bidhaa, zikionekana safi na zimetayarishwa kwa ajili ya wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa na stendi iliyojaa taa za jua zilizopangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Taa hizi ni za rangi nyeusi na zinaonekana kuwa za matumizi ya nje. Kwa nyuma, kuna rafu nyingine zenye bidhaa mbalimbali kama vile viti vya plastiki na sufuria ya maua.

Ndani ya duka kubwa, kuna mabango mengi yenye ofa na punguzo la bidhaa. Njia za bidhaa zimepangwa vizuri na kuna wateja wachache wakiendelea na ununuzi wao. Kwenye mlango, kuna bango kubwa linalowakaribisha wateja.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa. Mwanamke mmoja mwenye nywele nyeupe anatembea katikati ya njia akiwa ameelekea kwenye sehemu yenye bidhaa za maziwa na vinywaji baridi vilivyopangwa kwenye jirafu kubwa upande wa kulia.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa. Kuna rafu zilizojazwa na tufaha nyingi za kijani na nyekundu zikionyesha wingi wa bidhaa. Kwa nyuma wateja wengine wanaonekana wakichagua bidhaa zao.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja, likiwa na safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto, rafu zimejaa sabuni za kufulia, sabuni za unga na bidhaa nyingine za kusafisha, zikiwa zimepangwa kwa rangi na aina.

Rafu ndefu na nyingi katika duka kubwa, zikiwa zimejaa pakiti za kahawa na vinywaji vingine. Aina nyingi za kahawa zinaonekana zikiwa zimewekwa vizuri kwenye rafu .

Sehemu ya duka kubwa la rejareja yenye rafu ndefu zilizojazwa bidhaa za usafi wa mdomo na za kibinafsi. Safu nyingi za dawa za meno, zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu za chini.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, kuna rafu na bidhaa mbalimbali zikionekana nyuma, ikiwemo baiskeli za watoto na viti vilivyopangwa. sakafu inaonekana kuwa na vigae vyeupe vinavyong'aa na taa nyingi za mstari zinatoa mwangaza kutoka dari.

Duka la vinywaji lililo ndani ya duka kubwa. Kuta za jabu zimejaa chupa za vinywaji mbalimbali ikiwemo bia na vileo vingine vikiwa vimepangwa vizuri. Kuna meza za kuonyesha bidhaa katikati ya duka na board kubwa yenye maandishi.

Safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za vyakula ndani ya duka kubwa. Bidhaa kama nafaka na vitafunio vimepangwa vizuri na zina bei zao zimeandikwa. Njia ya ununuzi inaonekana safi na pana.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja, labda duka la vifaa vya kielektroniki au la bidhaa za nyumbani. Safu kadhaa za friji na vifaa vingine vya jikoni zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na lebo za bei na habari za bidhaa.

Ndani ya duka kubwa ya bidhaa likiwa na rafu nyingi zilizojazwa .Katikati ya picha kuna bango kubwa na nyekundu likionyesha punguzo la bei. Bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa za kuvaa saladi na bidhaa za urembo zimepangwa kwa taratibu kwenye rafu zilizo mbele.

Eneo la kujihudumia katika duka kubwa. Kituo hicho kina skrini kubwa inayoonyesha maelekezo, kifaa cha kuchagua bidhaa na sehemu za kuweka bidhaa. Juu ya mashine, kuna ishara inayoashiria kuwa ni kwa ajili ya bidhaa kumi na tano au pungufu.

Duka au sehemu ya duka linalouza bidhaa kwa wingi bila vifungashio. Juu, kuna mirija mirefu ya wazi iliyojaa aina mbalimbali za nafaka, karanga na bidhaa nyingine kavu, zikiwa tayari kuchukuliwa na wateja.

Duka kubwa la kisasa linalooneka kuhusa bidhaa za vyakula kama vile; matunda, mboga na karanga. Mbele Kuna vikabu vilivyo jaa matunda mapiji kama maembe na plamu, nyuma yake kuna rafu ndefu zilizojaa vyombo vyenye karanga mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la rejareja. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi zikiwemo vinywaji na bidhaa za makopo, Kwenye dari kuna mabango makubwa yenye maneno yakionyesha offer na bidhaa mpya. Namba za njia pia zinaonekana juu zikionyesha mpangilio wa duka hilo.

Duka kubwa la kisasa la keki na vyakula vitamu likiwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali kama vile keki na vyakula za kihindi. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye sehemu ya kioo zenye kuonyesha na mabango ya matangazo yanaelekeza wateja kwenye aina tofauti za vyakula.

Ndani ya duka kubwa au soko la kisasa. Upande wa kushoto kuna rafu zilzojaa bidhaa za mikate zikiwa zimewekwa kwenye meza zinazofanana na mikokoteni ya zamani. Upande wa kulia kuna vibanda vyenye bidhaa za vinywaji na matoleo maalum.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, lenye nafasi kubwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Kuna mabango makubwa yenye bei mbalimbali yaliyopachikwa juu. Wateja na wafanyikazi wanaonekana wakitembea kwenye njia zilizo wazi, wakifanya manunuzi au kupanga bidhaa.

Duka kubwa la bidhaa za vyakula likiwa na sehemu ya matunda na mboga zilizopangwa vizuri. Matunda kama vile ndizi, machungwa na maembe yamepangwa kwa wingi kwenye masanduku na mapipa yakiwa yameonyeshwa kwa kuvutia.

Onyesha la bidhaa za vinywaji ndani ya duka kubwa, kuna chupa nyingi za juzi za sabibu zimepangwa kwa wingi kwenye jukua la mauzo. Bango kubwa linaasheria punguzo la pei ambapo juizi hio inauzwa shilingi mia tatu arubaini na tisa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja, hasa sehemu inayohusu bidhaa za watoto na mama. Rafu ndefu zimejaa aina mbalimbali za bidhaa, ikiwemo vifaa vya kulisha na huduma nyingine za watoto wachanga. Kuna stendi ya rangi ya njano yenye maonyesho ya bidhaa maalumu na pia sanamu ya mtoto aliyevaa nguo ya samawati.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu. Kwenye rafu kuna aina tofauti za bidhaa kama nguo, vifaa vya nyumbani na vifaa vya ofisi. Mteja mmoja anaonekana akitembea katikati ya njia ya rafu zilizojaa bidhaa.